Sehemu ya nje katika makazi ya watu ikiwa imewekewa nguzo kubwa na pana, ambayo inatumika kushikilia nyaya za umeme, zinazosafirisha huduma hiyo katika maeneo mbalimbali huku nguzo hiyo imechorwa alama ya kuonyesha hatari.

Sehemu kubwa ya ardhi, ikiwa na bwawa la maji. Na pembeni yake kuna mitambo maalumu pamoja na mashine, iliyowekwa na kujengwa kwa ajili ya kuzalisha umeme.

Sehemu ya eneo kubwa ikiwa imejengewa kiwanda pamoja na mitambo ya kuzalisha na kuchakata umeme, huku mbele yake kuna bwawakubwa la maji linalotumika kwajili ya shughuli ya kuchakata umeme.

Sehemu ya ukuta katika nyumba ya makazi ya watu, ikiwa imewekewa senyenge kwa juu, na pembeni yake kuna nguzo zilizowekewa nyaya za umeme, zinazo safirisha na kutoa huduma ya umeme katika maeneo mbalimbali.

Sehemu ya juu katika ukuta wa nyumba ikiwa imezungushiwa senyenge, na pembeni yake kuna nyaya za umeme zinazopitisha na kusafirisha huduma hiyo, katika maeneo mbalimbali.

Sehemu ya nje katika makazi ya watu, ikiwa imewekewa nguzo yenye nyanya nyingi, ambazo zinasaidia kusambaza umeme katika maeneo mbalimbali, kwenye makazi ya watu.

Sehemu ya pembezoni katika barabara, kukiwa na msongamano mkubwa wa watu, wanaosubiri usafiri na wengine wakipita njia, kuelekea katika maeneo mbalimbali.

Sehemu ya nje katika makazi ya watu ikiwa imeegeshewa gari kubwa la kubebea takataka; huku wafanyakazi wa gari hilo wakiendelea kupanga taka kwaajili ya kuziandaa kusafirisha kwende sehemu panapotupiwa takataka hizo.

Sehemu ya nje katika makazi ya watu kukiwa kumewekewa madumu maalum ya kuwekea takataka yenye rangi nyekundu, njano pamoja na nyeusi. Huku mfanyakazi wa kampuni ya kuzoa takataka akisafirisha taka hizo kupeleka eneo la kutupia.

Sehemu ya chumba cha ofisi ikiwa pamepangiliwa meza pamoja na viti, na pembeni yake kuna shelfu la chuma lililofungwa, na katikati kuna ndoo ndogo ya chuma inayotumika kwa ajili ya kuhifadhia uchafu.

Sehemu ya nje katika nyumba ambayo ni makazi ya watu, ikiwa imewekewa dumu maalumu lenye rangi nyeusi, ambalo linatumika kwa ajili ya kuhifadhia takataka.

Sehemu ya nje katika makazi ya watu ikiwa imewekewa mapipa ya plastiki meusi yenye matairi pamoja na mifuniko, yanayotumika kwa ajili ya kuwekea takataka.

Sehemu ya nje katika makazi ya watu, ikiwa imewekewa madumu maalumu ya plastiki yenye rangi nzuri za kuvutia, ambayo yamesheheni uchafu unaosubiri kusafirishwa kwenda katika eneo la kutupia.

Kundi la watu waliovalia mavazi maalumu, huku wakiendelea kufanya usafi katika eneo la barabara kwa kutumia vifaa ambavyo ni mafagio pamoja na mabomba yenye kasi kubwa ya maji.

Watu mbalimbali wakiwa katika eneo linalotumika kwa ajili ya kutupiwa na kuhifadhiwa uchafu, wakiendelea kutupa na kuchambua takakata hizo. Huku pembeni yake kuna gari linalotumika kusafirishia takataka kutoka katika makazi ya watu.

Sehemu ya msitu katika miti mingi ikiwa imewekwa madumu ya plastiki yenye matairi pamoja na mifuniko, yanayotumika kwa ajili ya kuhifadhia uchafu.

Eneo kubwa linalotumika kuhifadhia uchafu unaotoka katika maeneo ya makazi ya watu, huku katikati yake kuna gari linaloshusha takataka hizo.

Sehemu ya nje katika nyumba inayokaliwa na watu, ikiwa imewekewa mifuko ya plastiki yenye rangi nyeusi, huku ndani yake kuna takataka za aina mbalimbali.

Watu ambao ni wafanyakazi katika gari, linalojishughulisha na ubebaji na kusafirisha takataka kutoka katika makazi ya watu na kupeleka sehemu ya kuhifadhia na kuwekea taka hizo. Wakiendelea kuweka na kupakia kwa ajili ya kusafirisha.

Sehemu ya choo ikiwa imewekewa mabeseni maalum ambayo yamefungwa katika ukuta, yanayotumika kwa ajili ya kujisaidia haja ndogo kwa jinsia ya kiume.

Gari la kubebea na kuchakata takataka, likiwa limekwisha pakia taka hizo tayari, huku mfanyakazi wa gari hilo akiwa amesimama na kushikilia gari hilo kwa pembeni.

Sehemu ya nje katika nyumba ambayo ni makazi ya watu, ikiwa imejengewa kwa senyenge na ndani yake kuna takataka za aina mbalimbali, huku zikisubiri kwa ajili ya kupelekwa katika eneo la kutupia taka hizo.

Sehemu ya nje katika makazi ya watu ikiwa imewekewa mifuko ya plastiki iliyofungwa uchafu wa aina tofauti tofauti huku ikisubiri kupakiwa kupelekwa eneo linalotupiwa takataka.

Sehemu ya ardhi, pembezoni mwa majengo ya ghorofa ambayo ni makazi ya watu, ikiwa imetupwa na kuwekewa takataka. Hali inayoonyesha uchafunzi wa mazingira.

Sehemu ya juu katika majengo ya ghorofa, ikiwa imewekewa na kupangiliwa madumu makubwa meusi, yanayotumika kuhifadhia maji ili kusafirisha katika nyumba hizo ambazo ni makazi ya watu.

Sehemu ya nje katika makazi ya watu ikiwa imeegeshewa gari maalumu la kubeba maji lenye rangi ya bluu, huku likisubiri kusafirisha maji hayo ambayo ni machafu.

Mafundi ambao ni wataalamu wa ujenzi, wakiwa wamevalia mavazi na kofia maalumu huku wakiendelea kuchimba mtaro, na kuweka bomba kubwa linalosafirisha majitaka.